Huyu ni daktari, daktari ambaye anaweka dawa kwenye sindano, ili akaweze kumdungia dawa hizi kwenye mgonjwa, huenda ni chanjo.

Huyu hapa ni mama na mtoto wake. Mama huyu anaonekana amemshika mtoto wake kwa mikono yake miwili, na inaonekana huenda ni hospitali ama kwa nyumba yake ambamo anaishi.

Hapa ni choo vinavyotumiwa shuleni, nawatazama watu wawili ambao wamesimama kando ya choo hizi huenda hawa ndio walimu wa shule hili na wanaangalia namna choo hivi viko ndiposa waone kitu cha kufanya.

Hapa kuna mporomoko ya udongo yaliyotokea mahali hapa. Inaonekana mvua kubwa ilinyesha ama huenda ni maji kutoka baharini yaliyokuja yakapomoa hata barabara mahali hapa, na imesababisha hasara kubwa sana katika eneo hili.

Mtu huyu anaonekana kuwa ameshika dawa dawa ambazo zinaweza kuwa ni za ugonjwa fulani. Mtu huyu mikono yake tu ndiyo inaonekana ilhali kuna dawa kadhaa ambazo amezishika kwenye mikono zake.

Hapa ni hospitali ambamo akina mama husaidiwa wakati wa kuzalisha watoto. Namuona daktari anayesaidia akina mama kuzaa hospitalini. Amemshika mtoto huenda mtoto huyu ndiye aliyezaliwa kwa sasa na daktari alikuwa anamsaidia mamake.

Hapa ni barabarani ambamo magari hupita, kuna mafuriko ya maji ambayo yame yako kwenye barabara hii. Magari yako na shida kiasi yanapopita kwenye barabara hili, manake kuna maji kwenye barabara. Inaonekana labda mvua kubwa ilinyesha mahali hapa ndiposa magari yanapitia hii.

Hii ni chanjo ambayo watoto wachanga walio mwaka moja na kuenda mbele hupatiwa hili kuzuia ugonjwa mbalimbali, huzuia ugonjwa kama ile kinachoitwa kwa kimombo Measles mum's na Rubela.

Hapa ni kwenye wadi, wadi inaonekana ni wadi ya watoto wachanga. Namwona gavana wa jimbo la Kisumu mahali hapa, amekuja ili akaweze kumwona mtoto aliyekuwa mgonjwa. Kando yake kuna mamake, mamake anatabasamu maanake gavana mzima ameweza kuja ili akamwone mtoto wake. Kando yake amesimama mama mmoja.

Kuna watu ambao wanapulizia dawa mimea ambayo imepandwa mahali hapa wanaonekana kuwa kila mtu ako na kifaa cha kupulizia dawa kwenye mimea hizi kila mmoja anaonekana kuwa amevalia barakoa kwenye uso wake ingawaje wengine wameangalia kwenye upande ule mwingine.

Hapa ni kana kwamba kuna chanjo ambayo inapeanwa mahali hapa. Kuna mzee mmoja ambaye amevalia barakoa kwenye mdomo wake. Kuna jamaa anaonekana ni daktari ambaye anamdunga mzee huyu. Anaonekana anamdunga huenda ni dawa ya chanjo. Chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19.

Hapa kunaonekana kuwa ni hospitali. Hospitali ambapo watu wa meno hutibiwa. Watu ambao wana shida ya meno hutibiwa mahali hapa. Ninamwona mwanadada mmoja ambaye ana shida ya meno amelala kwenye kitanda cha wagonjwa na anaangaliwa meno na daktari mmoja hapa ambaye amevalia barakoa na aproni yake.

Hapa kunaonekana kuwa ni hospitalini. Hospitalini ambapo watu husaidiwa. Watu wanao, wanaokuwa na shida ya meno. Huyu anaonekana ni daktari ambaye ana, anamsaidia mgonjwa wake wa meno hapa. Kuna jamaa amelala akiangalia juu huku daktari akimwangalilia meno. Daktari huyu amevalia barakoa kwenye uso wake.

Machupa haya yabamnaonekana kuwa yameba madawa za chanjo, chanjo ni dawa ambayo inasaidia kupunguza magonjwa, chupa hizi zimeadikwa kwa lugha ya kimombo, miscels, mumps na rubela virus vaccine hii inaonyesha kuwa inazuia magonjwa haya kushika watu.

Hapa kuna dawa. Dawa hizi zinaonekana ni dawa za kumeza. Zimendikwa kwa lugha ya kimombo ya kwamba azithromycin tablets. Ip 500mg kumaanisha ni dawa za kumeza. Huenda kuna ugonjwa fulani ambayo dawa hizi hutumiwa kutibu ugonjwa huo.

Kuna jengo ambalo linaonekana kuwa limechomeka mahali hapa. Watu wamekusanyika ili kushuhudia yaliyofanyika katika mahali hapa, watu wako wengi hapa.

Kuna daktari wa meno mahali hapa, anaonekana kuwa anamsaidia mgonjwa wake ambaye amekuja ili akapata usaidizi kwa daktari huyu. Mgonjwa huyu wa meno anaonekana kuwa amefungua mdomo wake ili daktari akaweze kumulika mdomo wake na kupata suluhisho cha kinacho msumbua.

Hawa ni maafisa wa kitengo cha afya wanaonekana kuwa wamevalia barakoa huenda kuna jambo ambalo wanasuluhisha ama kuna ripoti ambayo wanahitaji kupeana kwa labda serekali ama kwa wananchi ili wananchi wagawe....

Mahali hapa huenda kanisani , kanisani ambapo watu huenda hili wakaweze kuomba wao wakaweze kumwabutu Mungu pia inaonekana kuwa ni wakati wa korona wakati ambapo shambulizi la ugonjwa wa korona ulipotukia watu wikuwa wanafunga barakoa wn anaonekana wanakpika magoti huku wakiinua mikono yao juu.

Hii ni dawa, dawa ambayo huzuia magonjwa kama vile Measles, Mumps na Rubella virus kwa lugha ile ya kimombo kushika mtu. Dawa hizi ni dawa ya chanjo ambayo husaidia watu sanaa.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakisafisha mazingira haya maringira yaa haya yanaonekana kuwa yamechafuka kwelikweli na hawa wamechukua hatua ya kusafisha mahali hapa ili aweze kuwa safi manake uchafu huleta mangonjwa mbali mbali ninaona wamevalia barakoa huku wakisafisha huku.

Hawa wanaonekana kuwa ni familia. Ninamuona mwanadada mmoja anayeinama ili kumshika mtoto huku anayeonekana kama ni baba wa mtoto akiwa ameinama chini na kumshika mtoto miguu yake. Huku mama yake akiwa ameinama na kumshika mtoto wake kwenye mikono.

Hii ni dawa, dawa ya kutibu ugonjwa mbalimbali inaonekana kuwa ni dawa ya kienyeji ambayo kutokana na mimea ama miti ya shamba mbalimbali ama miti ya msituni kuna watu wakubwa waliyokoma wanao ujuzi ya kujua mithiani ndio dawa ya ugonjwa gani.

Kuna watu wawili hapa, kunaonekana kuwa ni binti na mamake. Hawa wanaonekana kuwa wanachota maji, maji wakitumia kibuyu moja, ambamo anayeonekana kama binti ndiye ameshika kibuyu hicho akichota maji.

Hapa kunaonekana kuwa ni hospitali. Hospitali ambamo watu hutibiwa hapa ni hospitali ya meno meno waweza kutibiwa mahali hapa. Ninamuona mgonjwa mmoja aliyemjia daktari ili akaweze kupata matibabu. Amefungwa mdomo yake ili aweze kuangaliwa na daktari huyu.

Hapa ninamuona mtu mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda, inaonekana mahali hapa ni hospitali, hospitali ambamo wanatibu wagonjwa , mgonjwa huyu anaonekana huenda ni mzee wa miaka mingi hivi ,anasaidiwa na daktari hapa ili kupokea matibabu.

Ninamwona daktari mmoja hapa kana kwama anamtibu mtoto ama huenda anampa mtoto huyu chanjo ninamwona mamake amemshika mtoto huyu kwa mikono yake wote daktari na mamake wamevalia barakoa kwenye midomo yao.

Hii ni dawa. Dawa ambayo inatibu ugonjwa wa epilepsy . Epilepsy ni ugonjwa maalum ambamo watu, hushika watu na dawa hizi zinaonekana kuwa zinaweza zikatibu ugonjwa huu wa epilepsy . Imeandikwa kuwa ni dawa safi. Dawa ya kukunywa.

Kuna mimea iliyomo mahali hapa. Ninamwona jamaa moja hapa anajaribu kupulizia dawa mimea hizi. Mimea hizi zinaonekana kuwa zimemea na ya rangi kijani kibichi.

Dawa hii ni dawa ambayo huzuia magonjwa mbalimbali kushika watu, dawa ya chanjo, chanjo ambayo inazuia magonjwa kama measles, mumps, na rubella kushika watu kwa hili lugha ya kimombo hii hukua ama huhuzuia.

Hapa kunaonekana ni ofisi maalum. Ofisi ambapo kazi mbali mbali zinafanyika mahali hapa. Kuna watu ama kuna wafanyikazi hapa ambao wako hapa ni kana kwamba wanajadiliana kuhusiana na jambo fulani. Watu hawa wanaonekana wakizungumza, wengine wao wanaonekana kuwa wamevalia barakoa kwenye uso zao.

Hapa ni kwenye barabara kuu ambapo magari na watu pia hutumia kusafiri, naona ya kwamba kuna maji ambayo yamejaa hapa, yanaonekana kuwa mvua kubwa ilinyesha mahali hapa, ndiposa kuna maji mengi ambayo yanapita kwenye barabara hii, na watu wanapita kando kando, huku magari yanaonekana yamesongamana.

Kuna mzee hapa anaonekana kuwa anaunda dawa yake, dawa ya kienyeji ambayo inasaidia labda ugonjwa fulani. Mzee huyu anaonekana ni mzee ambaye amekomaa na anajaribu kukatakata miti fulani, miti huenda ikawa ile dawa ya kinyumbani ambayo husaidia ugonjwa mbalimbali. Hii ni nyumba yake, kando yake kuna kiti.

Hapa ni hospitalini, hospitalini ambapo wagonjwa huenda kutibiwa. Kuna mgonjwa mmoja mahali hapa, ambaye amelazwa analala katika kitanda cha wagonjwa. Madaktari wamemzunguka wakimsaidia. Huenda ako hali mbaya sana na ndiomanake madaktari wamemzunguka kumtibu.

Mahali hapa kuna watu ambao wamesimama juu ya daraja moja ambayo watu humia kupita kwenye barabara kwingine. Watu hawa wanaonekana kuna kitu ambayo wanatazama inaonekana kuwa maji yalikua yamekuja kwa wingi na wakabeba daraja hili.

Kuna dawa ya kienyeji ama kile kinachoitwa herbal . Maanake kuwa ni dawa ya miti ya shamba. Dawa hizi zimeandikwa Zaphania Life Herbal Clinic , kumaanisha ya kwamba ni dawa zilizohundwa na kliniki hili ili zikaweze kutibu magonjwa mbalimbali.

Hawa wanaonekana kuwa ni maafisa kutoka jimbo ama kaunti fulani ambao wamekuja kutazama eneo hiki kama limeti sheria za afya na ninaona hapa maji yamewekwa hapa ili watu wakaweze kuosha mikono zao wakawe wasafi wakatembea na usafi pia.

Hapa ni kana kwamba ukame umekithiri mahali hapa. Ninaona mwanadada mmoja ambaye mwislamu ambaye amesimama mahali hapa. Anatazama kondoo zake ambao wamekufa kutokana na ukame ulioathiri mahali hapa maanake vitu vimekauka. Chini ni mchanga tu.

Kuna mafuriko ambayo yamefanyika mahali hapa yanaonekana kuwa kuna maji mengi yanayopita mahali hapa na yameharibu nyumba moja iliyokuwa kando hapo , hapa kunaonekana kuwa kuna maharibifu mengi ambayo yamefanyika mahali hapa kutokana na huenda ni mvua mingi ambayo ilinyesha.

Mahali hapa kuna mama hapa ambaye ameshika mtoto wake kwa mikono ya miwili huku Kuna jamaa moja ama labda uenda yeye ndio daktari, amevalia barakoa kwenye uso wake na akiwa amevalia ovaroli moja kwenye mwili wake, anaonekana kuwa anajaribu kumpaa dawa mtoto

Hii hapa inaonekana kuwa ni dawa ya chanjo, dawa ya chanjo inayozuia ugonjwa mbalimbali kutomshika mtu, ugonjwa ambayo dawa hizi zinaweza kuzuia ni ile ya measles mumps na rubela virus kwa lugha ya kimombo.

Kuna mama mmoja anayeonekana akimshika mtoto. Mtoto anayemshika anaonekana bado ni mchanga sana na kwamba alizaliwa hivi karibuni tu kwa masaa machache ama siku chache ambazo zimepita. Mwanadada huyu anaonekana yuko hospitalini bado ako kwenye kitanda cha akina mama wanaozaa.

Hapa kunaonekana kuwa ni hospitali, kuna mgonjwa mmoja amabye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa hapa, anaonekana kuwa ako hali mbaya sana, kuna madaktari ambao wamesimama kandokando, huku wakimsaidia mgonjwa huyu ambaye amelala katika kitanda hiki cha hospitali, madaktari hawa wanaoneka wamevalia barakoa.

Hapa kuna dawa mahalum, dawa mahalum hurnda ni dawa ya, kumeza hili watu waeze kupona kutokana na gonjwa ama magonjwa mbali mbali ambazo zina wa, athiri watu, dawa hizi zinaonekana ni tembe tatu ambazo zinamezwa, aa hapa.

Hapa ninaona moto ambayo umeshika kasi. Moto umeanza kuteketeza mahali hapa. Kuna watu wawili ambao wanajaribu kuzima moto hapa lakini moto inaonekana ni kubwa sanaa. Watu hawa wamevalia nguo ama sare za watu ambao wanafanya kazi ya kuzima moto.

Hapa kunaonekana kuwa ni hospitali ,hospitali ambamo wagonjwa wanalazwa ili wakaweze kupata matibabu ,kuna watu kadhaa ambao wamekuja katika hospitali hiki ili wakaweze kuona mgonjwa mmoja hapa, kuna mmoja aliyekuwa waziri mkuu wa afya na kuna gavana wa kaunti ya Narok.

Mahali hapa ninamwona daktari, daktari akiwa anamdunga mtoto huyu, mama mmoja mwislamu hapa amemshika mtoto wake kwa mikono yake ,ninamwona daktari akimpa sindano mtoto. Hapa ni kwenye hosiptali, hosiptali ambamo watu wanaweza wakapata usaidizi kutokana na madhara ya maradhi ama ugonjwa yao.

Kuna dawa mingi mahali hapa, huenda ni dawa ya magonjwa fulani ama magonjwa mbalimbali. Yanaonekana dawa hizi ni mingi sana na yanaonekana huenda ni ofisi ama duka la kuuza dawa. Dawa za ugonjwa mbalimbali. Watu wanapokuja katika mahali huu, wanaweza wakapata dawa inayoweza kutibu magonjwa yao.

Huyo hapa anaonekana kuwa ako na dawa ambayo daktari anampa mgonjwa wake. Huenda dawa hizi ni ya kuponya ama kutoa ugonjwa maalum kwenye mwili wa mtu. Daktari huyu anaonekana amevalia gloves kwa mikono yake.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amemshika mtoto wake kwa mikono yake miwili. Anaonekana mtoto huyu bado angali mchanga sana, labda ndivyo alivyozaliwa kwa sasa, ama kwa muda chache ilizopita, ama siku chache, ama mwezi hivi, maanake mtoto huyu ni changa sana.

Katika chumba hiki kunaonekana kuwa, kuna madaktari ambao wanasaidia watu. Wanawatibu watu ambao wamekuja mahali hapa ili kupokea matibabu kutoka watu hawa. Kuna mmoja anayeonekana kando huko kuwa anasaidiwa kwa mdomo wake, labda meno inamuuma ama akona shida ile ingine. Kuna wengine ambao wamesimama.

Kuna dawa za chanjo mahali hapa. Ninaona dawa ya chanjo ambayo imewekwa hapa huku sindano yake imewekwa tayari kando. Dawa hizi zinaonekana kuwa zinatibu ama zinazuia ugonjwa wa kile kinachoitwa kwa lugha ya kimombo Measles, Mumps na Rubella . Hii ni chanjo ambayo watu huweza kuoata kuzuia ugonjwa hizo.

Kuna mwanadada mmoja hapa anaonekana kuwa anachota maji .Anachota maji kwa kibuyu chake hapa anaonekana kuwa anafurahia maanake maji yako mahali hapa. Hawezi akatembea mahali mbali ili akaweze kupata maji .Mwanadada huyu anaonekana amefua nguo kiasi na ameanika zingine.

Mtoto huyu anaonekana kuwa ameshikwa na ugonjwa fulani. Inaonekana kuwa mtoto huyu ameshikwa na anaumia vibaya sana maanake ugonjwa huu umemwadhiri vibaya umeshika mwili wake mzima. Kando yake kuna mtoto mwingine anaonekana miguu pekee lakini kwa sasa anaonekana ameanza kushikwa na ugonjwa huu pia.

Hapa ni darasani, darasani ambamo wanafunzi ama watoto hufunzwa. Hufunzwa ili wakaelewe vitu mbali mbali. Kuna mwalimu amesimama mbele yao huku akiwafunza watoto hawa. Anaonekana kuna kitu wanafunzi wameshika mkononi, huku mwalimu akiongea mbele ya darasa.

Hapa ni hospitali inaonekana kuwa kuna mgonjwa mmoja anayefanyiwa oparesheni, oparesheni inaendelea mahali hapa kuna madaktari hapa ambao wanasaidia mgonjwa huyu ambaye amekuja kwa daktari huyu hili weweze wakapata usadizi kwao.

Kuna mama hapa anafanya ukarabati yake anaonekana kuwa anaweza kuwa ni mchawi anajaribu kuroga mtu ama kufanya mambo yake hapa ,ako na vitu ambavyo hata havitambuliki ni nini, ni labda ni sana za urogi ama vifaa vyake anavyovitumia.

Hapa kuna dawa maalum dawa ambayo labda unatibu ugonjwa mbalimbali. Dawa hizi zinaonekana ni tembe, tembe kadhaa. Zimeandikwa kwa chupa hapa kuwa chupa hili lina tembe mia moja ambazo humezwa ili kutibu ama kuponya ugonjwa fulani.

Huku hapa kuna dawa. Dawa ambayo ni ya chanjo. Chanjo ya kuzuia magonjwa mbali mbali ili kutomshika mtu yeyote yule. Dawa hizi ni za kuzuia measles mump na kile ambacho kinaitwa Rubella kwa lugha ya kimombo.

Kuna daktari wa macho hapa. Inaonekana kuwa ako na mgonjwa wake ambaye amemjia ilo akaweze kumwangalilia macho yake. Daktari huyu inaonekana pia yeye amevalia miwani pia yeye akaweze kuona ata yeye vizuri ili akatazame hicho kifaa anachokitumia kuona macho ya watu angalau akajua ni ugonjwa gani.

Hapa kunaonekana kuwa kuna ajali mbaya sana ambayo imetendeka mahali hapa. Kuna lori moja hapa limegongwa na mpaka ikakwisha ama ikaisha kabisa. Kando yake kuna lori kubwa linalobeba petroli. Na kuna watu wengi ambao wamekusanyika hapa ili kushuhudia yaliyotendeka na kuwasaidia walionusurika.

Hapa ni hospitalini, hospitalini ambapo wagonjwa wanaweza wakapata kutibiwa ama kusaidiwa kutokana na hali zao. Mgonjwa mmoja amelazwa hapa na anaonekana kuwa anatibiwa na madaktari. Daktari mmoja amesimama huku mwingine akimshughulikia mgonjwa. Wanaonekana madaktari hao wamevalia barakoa.

Hapa tunaonyeshwa kuwa watoto wachanga walio katika miezi kumi na mbili au mwaka mmoja, na kuendelea mpaka miaka kumi na minne wanaweza kupata chanjo ya measles mumps na rubella kwa lugha ya kimombo, iyo husaidia kuzuiwa magonjwa haya kuwashika watoto.

Hapa ninamuona daktari ambaye anajaribu kumsaidia mtu ambaye amekuja akihitaji usaidizi kwake. Inaonekana kuwa hapa ni hospitali ambapo ambamo wanatibu wagonjwa wa mbalimbali. Namuona mtu huyu amelala katika kiti cha wagonjwa ambao hutumia kulalia.

Huyu hapa inaonekana kuwa ni daktari wa meno. Daktari huyu jinsi ninavyoona ni kuwa anasafisha meno ya mteja wake ambaye alikuja hapa ili kupata usaidizi kwa daktari huyu wa meno. Daktari huyu anatumia mashini fulani la kushika mkono ili wakaweze kusafisha meno.

Hii ni dawa ambayo inazuia kushikwa kwa ugonjwa, ugonjwa ambao unaitwa measles ama mumps ama rubella kwa kimombo. Hii dawa husaidia ama huzuia kushikwa na ugonjwa haya. Maanake hii dawa hupewa watoto wachanga ili kuzuia magonjwa haya.

Kuna mtoto mmoja anapokea matibabu kutoka kwa daktari . Inaonekana kuwa daktari anamdunga sindano la dawa. Mtoto huyu , mtoto huyu analia sana. Inaonekana kuwa anaogopa kuwa anaogopa kudungwa sindano na daktari . Msaidizi wake ama ama huenda ni nii ni dungu yake anamshika mkono.

Hapa ninatazama kuna dawa ambalo, ambayo imeandikwa hapa ni ya kumezwa. Hili dawa inaonekana kuwa linamezwa tu na hakuna kudungiwa wala kufanya ile kitu lolote ile bali linamezwa ili kuweza kuponya ugonjwa ile ambayo limeundwa ku ili kuweza kulitibu.

Hapa kuna mafuriko ambayo yamefanyika katika mji huu. Mafuriko mengi ni kama haya imetawala katika mji huu na watu hawawezi kupita bila ya kupitia katika maji ama katikati ya maji .Naona gari ambalo lina ng'ang'ana kupita na bodaboda ama pikipiki ambao wanajaribu kupita lakini maji yamejaa pomoni.

Hii inaonekana kuwa ni dawa ya chanjo. Chanjo ambayo hupewa watu mbalimbali ama haswa sana watoto wachanga ili kuzuia magonjwa mbalimbali kuyashika watu na kuwaumiza. Na hii dawa inaonekana kuwa ni ya kumezwa mara moja na inaweza kuzuia ugonjwa kama ile ya measles, mumps na rubella kumshika mtu kwa lugha ile ya kimombo.

Bango hili limewekwa hapa ilikuweza kutangazia watu kuwa na kupewa watu chanjo dhidi ya majonjwa kama ile ambao inaitwa kwa kimombo Measles mumps , ama rubella diseases . Hii itapelekwa huko serum institute

Kuna mzee mmoja huku ambaye anatoka katika chumba ama nyumba ya kujisaidia. Inaonekana kuwa huyu mzee ako na hitilafu katika miguu ama hawezi akatembea. Yeye pia anatumia mkongojo kutembea kumsaidia kutembea. Inaonekana mzee huyu amekuwa mzee wa miaka mingi kiasi hivi.

Ninaona hapa kuna dawa, dawa ya chanjo ambayo ni yua dhidi ya ugonjwa ya yellow fever, yellow fever huwa inawaathiri watoto wachanga, na dawa haya hupewa watoto wachanga ili kuzia hugonjwa hii kuwashika na kuenea miongoni mwao.

Hapa ninamuona daktari mmoja hapa anafanya mafunzo ama yeye anajifunza kushughulikia wagonjwa ili wanapomkujia ama wanapokuja kupata usaidizi aweze ako na ufahamu, ako na ufahamu maalum ili kuweza kumshughulikia mtu anayemtaka yeyote yule anayemkujia kupata usaidizi.

Hii hapa ni mafuta au dawa, ambalo linaitwa kwa lugha ya kimombo folic acid NIO . Inaonyesha kuwa hii dawa inawekusaidia kuongeza nguvu na hata inaweza kusaidia kwenye ngozi, ya mtu na pia nywele, na pia makucha ya mtu ili kuwa sawa kabisa.

Hapaa, ni kunaonekana kuwa kuna mafuriko yaliyo furika mahali hapa. Na maji yanaonekana kuwa yamejaa pomoni mahali hapa, na namuona jamaa mmoja anayesafirisha vitu zake akitumia meli yake ndogo. Anajaribu kufikisha mahali ambapo maji hayajafika.

Huyu hapa anaonekana kuwa ni muuguzi ambaye husaidia wa akina mama kuzaa .Inaonekana kuwa kuna mama mmoja ambaye ameweza kujaliwa kuzaa mwana wake na huyu muuguzi anamsaidia kumshika ili mama aweze kupata nguvu na kupata kumsaidia mtoto wake.

Hapa inaonekana kuwa ni duka la kuuza dawa za kinyumbani. Inaonekana kuwa watu wazee ama wagongwe wako humu ili kuwapa watu dawa hii ili waweze kupata suluhisho ama waweze kupona katika hali zao mbalimbali. Hii inasaidia watu wengi sana ili kupona.

Hii hapa ni sabuni inayotumiwa kuoga, watu wengi wanaweza wakatumia sabuni hiki, hii sabuni pia ni kwamba iko na nguvu, ya kutibu mtu inawezekana mtu alikuwa na ugonjwa maalum, na akaweza kutumia sabuni hii, anaweza kusaidika na anaweza kupona.

Ninamwona mgongwa mmoja hapa anayepata matibabu. Inaonekana kuwa anapata matibabu kutoka kwa daktari huyu mmoja. Inaonekana ni wakati wa korona ambapo watu hawakuwa wanaruhusiwa bila kuvaa kile kinachoitwa kwa lugha ya kimombo mask au barakoa.

Kinachodhihirika hapa ni wazi ni kuwa kuna mafuriko amabyo yamejitokeza katika mahali hapa. Inaonekana kuwa mahali hapa huwa ni kiangazi sana. Kwa sasa kuna mvua nyingi ambayo imenyesha katika maeneo haya na imeweza kusababisha mafuriko katika eneo hili.

Ninamuona mwalimu mmoja hapa anayejaribu kuwaelimisha kina mama ambao wamekaa chini hapa wakijaribu kuyaelewa ama kuyasikiza yale ambayo mwalimu wao hapa anawaeleza ama anawaambia ili waweze wakashikanisha na kufanya jambo dhidi ya maneno haya. Watu hawa ama kina mama hawa wanasikiza.

Ninaona choo moja ambalo limetengwa hapa kando. Choo hiki kimewekwa kando kabisa na nyumba ili isilete inzi kuweza kufika katika nyumba ambayo wanaweza ambukiza watu maradhi ama magonjwa mbalimbali yanayowadhuru watu.

Hii inaonekana kuwa ni dawa ya kutibu ugonjwa wa Corona ama Covid-19 . Inaonekana kuwa kuna dawa ambayo ama ambayo imepatikana ambayo inatibu ugonjwa sugu ulio uliofikia dunia mwaka wa elfu mbili ishirini na tisa.

Huyu ni daktari wa macho, daktari huyu anaonekana kuwa anatumia mashine hii kumwangalia moja wao, mtu moja ambaye amekuja kumtembelea ili macho yake yaweze kuonwa na daktari huyu, ili akaweze akamtibu kwa shida yake ya macho.

Kuna mkono hapa ambao umeshikilia dawa za kuzuia magonjwa mbalimbali kushika mwili wa mtu. Umeshikilia pia sindano ambalo mtu anatumia kudungia mtu dawa hizi. Dawa za vaccine husaidia mtu ili kuzuia magonjwa kumshika mtu.

Madaktari hawa wanaonekana kuwa wanafanya oparesheni kwa mtu fulani labda ako anaugua maradhi fulani ama ugonjwa fulani. Umeathiri mtu huyo na ninaona madaktari wamezunguka hata wamefanyia mtu huyo operesheni labda inaweza kuwa ya kichwa tumboni au mahali popote mwilini.

Hapa naona madaktari ambao wanapulizia dawa katika mahali hapa. Inawezekana kuwa Kuna shida hapa na kuna ugonjwa ambao labda limetokea na madaktari wanajaribu kuwaua wakipulizia Madawa ya kuwaua Magonjwa haya.

Hapa kunaonekana kuwa kumekuwa na mafuriko. Watu wamehangaika hapa na pale ili kuweza kusaidia vitu vyao visiweze kubebwa na maji. Watu hawa wanaonekana kuwa wamehangaishwa na maji haya ambayo yanaonekana kufurika katika eneo hili.

Hapa kuna dawa za kumeza. Hii dawa linaonekana kuwa linatibu ugonjwa mbalimbali. Linaweza likatibu ugonjwa maalum ili mtu akaweze kupona na kupoteza maradhi hayo kwa mwili wake. Inaonekana tembe hizi zinamezwa katika mwili wa mtu.

Ninalitazama nyumba moja ambalo limejengwa hapa. Hili nyumba limejengwa kutumia nyasi. Mahali hapa linaonekana kuwa ni jangwa. Hapa mahali linaonekana kuwa hakuna mvua imekuwa wakati mrefu tangu mvua kunyesha mahali hapa.

Hii hapa ni dawa ya chanjo, chanjo husaidia kuzuia ugonjwa kumshika mtu ama haswa sana hupewa watoto wachanga ili kuzuia magonjwa mbalimbali, dawa hi ni dawa ya kuzuia ugonjwa wa polio kumshika mtoto, ama mtu yule.

Kuna mzee mmoja anaonekana anaosha mikono yake. Anaosha mikono yake kutumia sabuni na maji yanayotiririka. Inaonekana kuwa ni wakati ile ya ama mizimu ile ya korona ambapo kulikuwa ni wakati ambapo iliangamiza watu wengi sana. Mzee huyu pia amevalia barakoa ili kuzuia.

Hapa inawezekana kuwa ni hospitalini, kwa maana ninaona moja wa hawa watu kuwa yeye, anaweza kuwa dakitari na mwingine hapa ambaye ameketi, huku akisikiza kutoka kwa dakitari ,maneno yale ambayo dakitari anasema, na anayaweza kusikia na kumtii dakitari kwa maneno ambaye anayasema.

Hapa ninaona kuwa kuna mazungumzo ambayo inaendelea kati mmoja wapo ya daktari ama mtu anayeuliza maswali kwa mtu mwingine. Inaonekana kuwa hapa ni hospitali zinazohudumia wagonjwa. Kuna jamaa mmoja ameketi hapa ili kuhudumiwa na mmojawapo ambaye ni daktari.

Hapa kuna madaktari ambao wanasaidia huenda ni mgonjwa hapa nyumbani kana kwamba hawa madaktari wametembea manyumba za watu ili kuona afya ya watu na waweze wakawatibu watu ambao walio wagonjwa.

Huyu hapa, linaonekana ama anaonekana ni gavana wa jimbo la Homa Bay. Anaonekana kuwa anaosha mikono yake kwa sabuni na maji yanoyo tiririka katika mahali hapa. Kundi yake kuna mtoto aleyesimama akimtaza jinzi anaosha mikono yake , huku Amevalia barakoa katika mapua yake.

Mawaidha yanapeanwa hapa. Ninamuona anayepeana mawaidha amevalia barakoa ilhali huyu mwingine anayepewa mawaidha hajavalia barakoa yeyote na anamsikiliza kwa makini yule anayepeana mawaidha. Inaonekana kuwa mteja huyu ambaye amekuja hapa akona mtoto kwa mkono yake.

Unatazama jengo moja hapa ambalo limebomolewa linaonekana lilibomolewa na maji, maji mengi ambayo yanapita katika mtaro mmoja hapa, tunaonyeshwa ya kwamba ilibomoa nyumba hili ambalo lilikuwa kando ya mto ama mahali hapa ambapo maji yanapita.

Hii hapa inaonekana kuwa ni tembe za kumeza. Inaweza kuwa inatibu magonjwa ama ndwele mbalimbali yanayoweza kusumbua watu wengi sana. Hii dawa inaweza kuwa inamezwa ili kupunguza makali ya ugonjwa fulani katika mwili wa binadamu.

Hii ni dawa ya vitamini. Vitamini husaidia mwili ama husaidia kuzuia ugonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuambukizwa ama wanaweza kuambukiza mwili. Hii dawa inaweza kumsaidia mtu ama kwa kila siku huwa ni watu wakimeza dawa hii huonekana kuwa wamenenepa ama wamezidi kwa mwili.

Nawatazama polisi walioko mahali hapa. Kuna nyumba ambalo linapomolewa. Inaonekana nyumba hii ilijengwa kwa shamba lisilo la sahihi kujengwa ama ni shamba la serikali. Inaonekana kuwa hawa watu wanapomolewa nyumba ili shamba lipatikane shamba la serikali.

Hapa ni kwa daktari wa meno, ninamwona mgonjwa mmoja ambaye ana shida ya meno hapo ameenda kumtazama ama kumwona daktari wa meno ili kupata suluhisho kwa meno yake ambayo huenda inamuuma ama anahitaji kusafishwa meno. Ninamwona daktari huyu ameshika kifaa chake cha kufanya kusaidia kutibu meno.

Vijana wawili hawa wanaonekana wakikusanya taka ambazo zimeachwa mahali hapa. Wanafanya usafi huu ili kusafisha mazingira yawe mazingira masafi na yanayopendeza kwa kuishi kwa binadamu. Maanake takataka huweza kuleta magonjwa mbalimbali.

Hapa ninamuona mtu mmoja anayepulizia dawa katika nyumba ama katika ofisi hili ama katika duka hili la kuuza madawa ama vitu vile vinginevyo. Inaonekana kuwa labda kuna madudu ama wadudu mbalimbali ambao walikuja ama waliangamiza ofisi hili na wanaweza kupulizia dawa ili wakaweze wakaua.

Hapa ninaona daktari mmoja wa meno. Anajaribu kumtibu mwanadada mmoja anayeonekana kuwa hana shida ya meno. Meno inaweza kuwa inamsumbua ama imemsumbua kwa muda mrefu. Na akaona ni vyema kuwa hakuja hapa kwa daktari wa meno ili meno yake yakaweze kuangaliwa na daktari huyu. Inaonekana daktari huyu amevalia parakoa ili asizuie kushikwa na hili.

Ninamtazama jamaa huyu anayewafukuza nzige ambao wameweza kuuvamia shamba lake hapa. Inaonekana nzige hao wako wengi kwa idadi yao na lazima wawe ni waharibifu ama wanaharibu mimea haya ambayo yamepandwa na huyu jamaa hapa anayewafukuza nzige hawa.

Shughuli mbali mbali zinaendelea mahali hapa. Inaonekana kuwa mahali hapa ni hospitalini ambapo ninawatazama madaktari ambao wamevalia mavazi ya rangi ambayo inajulikana kwa kimombo white , na ninaona mmoja wao akimhudumia mtoto mchanga sana.

Hapa kunaonekana kuwa kuna mama ambaye amemshika mtoto huku hapo kando kuna daktari pia ameshika sindano akimdunga mtoto huyu ambaye ameshikwa na mama huyu. Inaonekana kuwa daktari amevalia barakoa kwenye mdomo wake na mapua yake. Pia kuna mama amemshika mtoto inaonekana wanapanga laini.

Kuna daktari mmoja hapa akimsaidia mgonjwa hapa. Kuna mgonjwa mmoja aliye kuja kumtafuta daktari ili akaweze kupata matibabu kutoka kwake. Inaonekana kuwa hapa ndio hospitalini na wagonjwa wanaweza wakapata matibabu katika ofisi ama katika maeneo haya,

Mama huyu anaonekana kuwa anasaidiwa kushuka nywele. Kuna mwanadada mmoja ambaye amemshika kichwa hii kichwa yake na anamsaidia kushuka nywele yake. Kuna chuma moja ama kuna kitu ambayo anatumia kurahisisha kazi yake.

Hapa uenda ni kwamba kuna ile kinaitwa chanjo inapeanwa mahali hapa. ninamuona mzee moja hapa akidungwa shindano na daktari ama muhuguzi huyu ambaye ameshika shindano akitaka kumdunga mgonjwa wake. Dawa hii inaweza kuwa ni chanjo ya kuzuia magonjwa.

Ninaona madaktari hawa wakiwa wanamsadia mgonjwa moja aliyewatembelea hapa hosipitalini, inaonekana kuwa mgonjwa huyu ana shida ya meno. Inaweza kuwa meno inamuuma ama hali hili yote ni kuwa na shida ya meno. Madakitari hawa wawili ndio wanaomsaidia mgonjwa huyu hapa hosipitalini.

Hapa ninatasama moja anaye karibu kuchota maji na bindie hapa ambaye bindi yake amekaa chini ama amepika magoti hili akaweze kuchota maji yanayotoka katika mahali hapa hili wakaweze kutumia maji haya wakajisaidie nayo.

Ni wadudu ambayo kula mahindi. Huwa inahathiri mahindi wakati ambapo mahindi huwa imepandwa. Wakija kwenye idadi yao kubwa hueza kumaliza mahindi kwenye shamba la mkulima. Inaweza kuweka mkulima katika hasara kubwa.

Dawa hiki hapa ni dawa ambayo watoto wachanga kati ya miezi sita hadi miaka kumi na nne hupewa ili kuweza kuzuia ugonjwa wa polio, polio huwa unaadhiri watoto wachanga walio katika miaka hio ambao nimeitaja hapo awali.

Hapa ni hospitali. Ninamwona muuguzi mmoja anayejaribu ama anayetibu mtoto wa mama huyu. Mama huyu amemshika mtoto kwa mikono yake na anamshikilia daktari ama muuguzi huyu ili aweze akampa mtoto huyu tiba ambayo anastahili kupewa ili aweze kupona kwa ugonjwa